Ukuta wa nyumba umejengwa karibu na nyaya za umeme zilizopita juu zikiwa zimeunganishwa kwa nguzo zenye nyaya. Miundombinu hii husambaza umeme kwa maeneo ya makazi na kusaidia upatikani wa nishati kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo ndefu ya umeme imesimama wima ikiwa imebeba nyaya nyingi za umeme zilizonyooka kuelekea maeneo mbalimbali. Zikisambaza nishati ya umeme kwa matumizi ya kijamii na viwandani.

Nguzo kubwa mbili za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya na vifaa maalumu vya kusambaza nishati, mfumo huu wa umeme unahakikisha usambazaji wa nguvu kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Mitambo ya kisasa yenye vifaa vya umeme vinayotumika kwa ufanisi mkubwa vifaa hivi husaidia kutoa huduma bora za umeme na kuongeza usalama wa matumizi katika maeneo mbalimbali, teknolojia ambayo hukuza maendeleo ya sekta ya umeme.

Bwawa la maji limeambatana na mitambo ya kisasa yenye vifaa vya umeme vilivyowekwa kwa usahihi, ikijumisha pampu za maji, taa za usalama zinazotumika kuhakikisha uendeshaji bora wa maji pamoja na usalama wa mazingira ya bwawa hilo.

Nguzo kubwa za umeme, zinawekwa kwa mfululizo kando ya barabara zikishikilia nyaya za umeme zilizoimarisha kwa usahihi, zikihakikisha usambazaji wa nguvu za umeme kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Mitambo ya kisasa ya umeme imewekwa katika eneo maalumu ikiwa na nyaya mashine na panel za udhibiti zinazoendesha shughuli za kusambaza umeme kwa ufanisi. Mashine hizo zinaonyesha maendeleo ya teknolojia katika utaoaji huduma ya umeme.

Nguzo ya umeme imesimama ikiwa na nyaya zilizounganishwa juu zikisafirisha umeme kwenda kwa watumiaji, miundombinu hii ni msingi wa upatikanaji wa nishati kwa matumizi ya kila siku ya majumbani na viwandani.

Nguzo kubwa mbili za umeme, zimesimama kwa usahihi kando ya barabara, zikishikilia nyaya kubwa na vifaa vingine vya umeme vya kisasa, vinavyosambaza nguvu kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Nguzo za umeme zilizoimara, zimewekwa kwa mpangilio mzuri, zikishikilia nyaya zenye nguvu zinazohamasisha umeme kwa usalama mkubwa kwa maeneo mbalimbali, kuhakikisha usambazaji wa nishati kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa.

Mitambo mikubwa ya kisasa yenye mfumo wa umeme, imesimama katika eneo la kazi; ikionyesha teknolojia ya hali ya juu inayotumiwa katika huduma za umeme, kwa ajili ya usambazaji wa nguvu kwa viwanda na makazi.

Nguzo kubwa ya mbao imesimikwa imara, ikiwa na nyaya za umeme zilizounganishwa juu yake. Pembeni kukiwa na vifaa maalumu vya usambazaji umeme, vinavyoonyesha shughuli za kitaalamu za kuhakikisha nishati inawafikia watumiaji kwa usalama na ufanisi.

Mitambo mikubwa mbalimbali ipo katika eneo maalumu la wazi ikitoa huduma za umeme kwa ufanisi, vifaa ambavyo husaidia katika kusambaza nguvu za umeme kwa maeneo mbalimbali kwa usalama na uhakika.

Taa maalu yenye picha ya mtu na kuonesha muda wa sekunde thelathini na nne iko kwenye barabara. Taa ambayo husaidia kuongoza watembea kwa miguu na kuhakikisha usalama katika msongamano wa magari na watu.

Alama za barabarani zenye taa za rangi mbalimbali, zimesimama kuongoza magari na watembea kwa miguu kwa usalama. Magari yanapita kwa utaratibu, huku watu wamesimama kando ya barabara, wakisubiri kwa uvumilivu kuvuka kwa njia salama.

Taa za barabarani, zimewekwa kwenye nguzo kando ya barabara, zikitoa ishara za usalama kwa madereva na watembea kwa miguu pamoja na alama za barabarani zinazowahimiza kufuata sheria na kuzuia ajali katika maeneo yenye usafiri mkubwa.

Taa za barabarani zinatoa mwanga angavu, sehemu ya kuvuka watembea kwa miguu, huku polisi wakiwa wanasimamia usalama wa barabara, na wanafunzi pamoja na watu wengine wakisubiri kuvuka kwa makini, chini ya muongozo wa ishara za trafiki na taa hizo.

Mwanamke akiwa amebeba fimbo, anatembea kwa makini akiwa kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, akizingatia alama na taa za barabarani zilizopo ili kuhakikisha usalama katika msongamano wa magari na watu.

Gari kubwa la kazi limesimama pembeni ya barabara huku watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya kazi, wakishirikiana kutengeneza na kusawazisha barabara kwa pembeni. Kwa kutumia vifaa mbalimbali vya ujenzi ili kuhakikisha usafiri unakua rahisi na salama.

Gari limeegeshwa kando ya barabara huku watu wakisubiri au kutekeleza shughuli mbalimbali, ikiwa sehemu ya usafiri wa kawaida unaowezesha haraka na usalama wa usafirishaji wa abiria na mizigo katika maeneo mbalimbali.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia boda boda, huku akiwa amevaa mavazi maalumu ya usalama kama kofia ngumu na koti la kuonekana kwa urahisi. Akijiandaa kusafirisha abiria au mizigo kwa njia ya haraka na rahisi.

Barabara ya lami yenye ubora mzuri ina magari kadhaa yakipita kwa mpangilio, huku mwendelezo wa shughuli za usafirishaji. Miundombinu hiyo bora inasaidia kurahisisha safari za kila siku mjini na vijijini.

Barabara pana za kisasa, zimejengwa kwa kiwango cha juu. Zikipita katikati ya majengo ya kisasa yenye miundo maridadi. Magari mbalimbali yakikatiza na watu wakitembea pembeni wakielekea shughuli zao za kila siku.

Mapipa ya rangi tofauti yakuwekea taka, yamewekwa pembeni ya kuta za nyumba kwa mpangilio mzuri, ili kuwezesha ukusanyaji wa taka kwa urahisi na kuimarisha usafi wa mazingira ya makazi. Utunzaji huu unasaidia kuzuia uchafu na magonjwa katika jamii.

Mapipa ya plastiki yenye mifuniko ya rangi tofauti, yamepangwa vizuri, kila mmoja likiwa na maandishi yanayoeleza wazi aina za taka zinazopaswa kuwekwa ndani yake, jambo linalosaidia katika uchakataji sahihi wa taka.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa vizuri, imekusanywa kwa mpangilio maalumu katika eneo kubwa la wazi. Shughuli hii ni sehemu muhimu katika usimamizi wa taka, ikisaidia kuzuia uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii, mfumo unaohakikisha taka zinashughulikiwa kwa usafi na ufanisi.

Chombo maalumu cha plastiki kimewekwa kwa ajili ya kuhifadhia taka, pembeni kuna mfuko wa plastiki uliotupwa chini, huku eneo hilo likionekana kuwa sehemu ya kutupia taka zinazokusanywa kwa usimamizi bora wa mazingira.

Gari kubwa la kubeba taka, limejaa takataka zilizokusanywa kutoka maeneo mbalimbali, huku watu wakisaidia kupakia na kusafirisha taka hizo kwa usahihi, kuhakikisha usafi na afya katika mazingira ya mji au kijiji.

Kundi la watu wameshika mafagio na mpira wa maji wakifanya usafi wa mazingira, shughuli muhimu katika kudhibiti taka na kuimarisha afya ya jamii. Usafi husaidia kuzuia magonjwa na kuweka mazingira safi na yenye utulivu.

Gari kubwa likimwaga taka eneo la usafi, watu wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga wanashughulika kusafisha huku wengine wakishika mifuko ya taka kwaajili ya kusafirisha kwenye maeneo maalumu ya utupaji.

Vyuma chakavu vilivyokusanywa kwenye eneo la wazi, vinavyoonyesha hatua ya awali usimamizi wa taka ngumu ambapo maligafi hizo ubainishwa kwa ajili ya kuchakata upya na kuuzwa kama bidhaa hivyo kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Magari maalumu ya kubeba taka, yameegeshwa karibu na eneo lenye takataka nyingi, huku watu wakiwa wanashughulika kukusanya na kupanga taka hizo ndani ya mifuko mikubwa, tayari kwa kusafirishwa. Hali inayoashiria juhudi za usafi wa mazingira katika maeneo ya mjini.

Gari kubwa lenye mapipa ya taka, limeegeshwa pembeni ya barabara likiwa tayari kuchukua taka kutoka maeneo mbalimbali ili kuhakikisha usafi na usimamizi bora wa mazingira katika mji au kijiji.

Gari kubwa la taka limejaa taka mbalimbali, watu waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga wakiusukuma na kutupa taka ndani ya hilo gari, kwa usafi na uangalifu, wakitumia usimamizi bora wa mazingira.

Kundi la watu wa rika tofauti wamevaa vifaa vya kujikinga wakati wakitumia mafagio kusafisha eneo. Hatua hizi za usafi ni muhimu katika kudhibiti taka na kuhakikisha mazingira safi na yenye afya kwa jamii inayowazunguka.

Gari la taka limejaa mifuko ambayo watu wamebeba kwa makusudi ya kuondoka taka kwa usafi na usimamizi bora, hivyo kuzuia uchafuzi wa mazingira na kuweka mazingira safi na salama kwa jamii inayotuzunguka.

Bomba kubwa la maji lililofukiwa nusu kwa udongo hali inayoweza kuathiri mtiririko wa maji na kusababisha matatizo katika utoaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa eneo husika.

Mafundi kadhaa wameinama wakifukia bomba kubwa la maji ardhini kwa kutumia vifaa maalumu, huku kifusi cha udongo kikiwa pembeni. Wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi na mawe, wakitekeleza shughuli muhimu yakusambaza huduma ya maji safi kwa jamii kwa kutumia mfumo wa kisasa wa usambazaji.